Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akipokea matibabu. Mtoaji wa huduma za afya amevaa vazi maalum za kujikinga anapomhudumia mgonjwa. Vifaa vya matibabu na vifuatiliaji vinaonekana karibu na kitanda, mgonjwa anaonekana amevishwa barakoa ya oxigeni.

Chumba cha wataalamu kimejaa wataalamu wa afya wote wakiwa wamevaa sare za kijani na buluu pamoja na barakoa. Mgonjwa amelala mezani akiwa amefunikwa kwa shuka huku taa za upasuaji zikiangazia eneo la oparesheni. Vifaa mbalimbali vya matibabu vimetundikwa juu vikiwemo mifuko ya dripu. Mfumo wa matibabu unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri.

Mgonjwa akiwa amevaa gauni la hospitali ameinama mbele huku mtaalamu wa afya akimshika mgongoni. Mtaalamu huyo amevalia vazi maalum la kujikinga na kinga za mikono. Mandhari nyuma yanaonyesha mazingira ya wodi ya hospitali.

Hii ni ofisi au maabara yenye watu wawili. Mtu mmoja amesimama karibu na dirisha akishughulika na vifaa. Mtu mwingine ameketi mezani akipitia nyaraka. Kuna rafu zilizo na vifaa au dawa mbalimbali. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye kupangililiwa.

Mtaalamu wa afya amesimama karibu na kitanda cha hospitali kilichotandikwa shuka, akionekana akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amekaa kitandani, huku mto na blanketi zikiwa zimewekwa juu yake. Pembeni ya kitanda kuna kitanda kingine kisicho na mtu kikionyesha mazingira ya wodi ya hospitali.

Hiki ni chumba cha upasuaji hospitalini. Wataalamu kadhaa wa afya wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za kijani. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji wakifanya kazi. Vifaa vya matibabu na nyaya vinaonekana zikining'inia juu. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa kwa ajili ya operesheni.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mvulana. Mvulana ameweka uso wake kwenye mashine maalum ya uchunguzi. Daktari ameketi mbele yake akitumia vifaa vya kutazamia. Amevaa koti jeupe la hospitali. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya kliniki au hospitali.

Wafanyakazi wa afya wanne wamevalia sare zao za blue na kijani wakiwa na barakoa na kofia za upasuaji. Kitanda cha mgonjwa kiko katikati ya chumba kikiwa kimefunikwa kwa shuka nyeupe. Ukuta una rangi nyeupe tupu na mlango mweupe unaonekana kwa mbali. Hali ya utulivu inaashiria mazingira ya hospitali.

Kikundi cha watu wazima wamekusanyika katika chumba cha ndani. Wameketi kwenye viti wakizunguka meza wakionyesha majadiliano. Baadhi yao wamevaa fulana za buluu zenye nembo zikionyesha shirika. Bango lenye habari linaonekana nyuma likionyesha mradi au kampeni.

Gari jeupe la beyond zero mobile clinic limesimama kwenye eneo la wazi. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari wakionyesha shughuli. Kunazulia jekundu lililotandikwa chini likiongoza kuelekea mlango wa gari. Mazingira yana miti na nyasi yakionyesha kuwa nje.

Gari jeupe kubwa lenye maandishi, Mobile Clinic na Beth Mugo Cancer Foundation , limetumika kama kliniki inayotembea. Mabango ya matangazo enye picha za watu na alama za msalaba wa buluu yamebandikwa kwenye pande za gari. Magurudumu meusi yanaonekana chini ya gari liki ashiria tayari wa kusafiri.

Kliniki ya simu ya Beyond Zero yenye rangi nyeupe na alama ya msalaba wa blue .Imepakiwa kwenye eneo la wazi yenye nyasi. Mwanaume amesimama karibu na meza iliyowekwa mbele ya kliniki na kuna gari lingine la wagonjwa karibu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Lori limegeuzwa kuwa kliniki ya simu. Limepewa jina na lina alama ya msalaba wa buluu. Watu wengi wamekusanyika karibu na kliniki hiyo, wengine wamesimama na wengine wamekaa chini, wakionyesha kwamba wanangoja huduma za matibabu. Milango ya lori imefunguliwa na watu wanaonekana wakiingia ndani.

Mwanamke akiwa amevaa fulana ya bluu na pinki na barakoa usoni. Amesimama akizungumza na kundi la watu. Watu hawa wameketi chini katika eneo lenye udongo na takataka nyingi, wengine wakiwa wamefunika vichwa vyao kwa mitandio ya pinki. Nyuma yao kuna mabanda yaliyojengwa kwa mabati na uchafu uliotawanyika, ikionyesha mazingira magumu ya makazi.

Mwanamke anatabasamu kwa upole, akionyesha meno meupe safi. Midomo yake imepakwa rangi ya kahawia iliyokolea ukupendezesha uso wake. Ngozi yake inaonekana nyororo na yenye afya ikingaa kidogo begani na shingoni. Taswira inatoa hisia ya furaha na utulivu.

Hii ni taswira yenye zana za daktari wa meno. Katikati kuna jino jeupe lililoangaziwa. Kuna kioo kidogo, ndoano na mashine ya kuchimba meno. Pia kuna sindano na koleo maalum kwa ajili ya meno. Zana hizi zote zimeonyeshwa kwa rangi nyeusi na nyeupe.

Mtu amevaa glavu za blue akishika vifaa vya meno. Kifaa kimoja kina kioo kidogo cha duara cha uchunguzi. Kingine kina ncha kali kinachotumika kwa matibabu. Mikono inaonekana kushika zana hizo kwa umakini. Mazingira yanaashiria kuwa ni ndani ya kliniki ya meno.

Meno mawili ya katikati yanaonekana yamevunjika sehemu ya chini. Kuna dalili za uharibifu au madoa kwenye meno mengine. Mdomo au ufizi unaonekana juu ya meno. Inaashiria tatizo la meno linalohitaji matibabu.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa wake. Amevaa barakoa na glovu nyeupe. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Daktari anatumia vifaa maalum vya meno kwenye kinywa cha mgonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kliniki ya meno.

Zana tano za meno zenye kung'aa zimepangwa wima kwenye sehemu nyeupe. Kila zana ina umbo na matumizi yake tofauti. Zinaonekana kuwa safi na tayari kutumika. Hii inaonyesha vifaa muhimu vya daktari wa meno.

Daktari wa meno akionyesha picha ya x-ray ya meno. Amevalia sare ya zambarau na glovu za blue .Kidole chake kinaelekeza kwenye sehemu fulani ya picha. Picha inaonyesha muundo kamili wa mifupa ya taya na meno. Inaashiria mashauriano ya matibabu ya meno.

Mtu anatumia kijiti cha kusafisha meno. Mdomo umefunguka ukionyesha meno ya juu na ya chini. Kijiti kinaingizwa katikati ya meno ya mbele. Rangi ya shati la mtu ni nyekundu. Funguo za meno zinaonekana.

Lori jeupe lenye bango la WFAID Kenya emergency drought response 2021 limesimama. Watu wamekusanyika karibu na lori wakipokea misaadaa. Mizigo ya chakula na vifaa vingine inaonekana imepangwa. Watu kadhaa wanatabasamu wakionyesha shukrani kwa msaada. Hali hii inaonyesha operesheni ya kutoa misaada ya kibinadamu.

Watu wanasaidiwa kuvuka eneo lililojaa mafuriko makubwa. Maji yana rangi ya kahawia na yanaonekana kuwa mengi. Mwanaume mmoja amembeba mtoto mgongoni mwake. Wasaidizi wengine wakiwemo waliovalia jaketi za uokozi wanatoa msaada. Mbali kidogo, majengo yaliyoathiriwa na mafuriko yanaonekana.

Nyumba iliyobomolewa imeacha vifusi vingi chini. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio, wengine wakiwa wamevalia jaketi za usalama. Mwanajeshi mmoja anaonekana katikati ya umati, akionyesha uwepo wa vikosi vya uokozi. Jengo ndogo lililosimama bado linaonyesha uharibifu mkubwa.

Huyu ni mwanaume akijaribu kuzima moto wa nyasi. Anatumia kichaka cha majani mabichi kupiga na kuzima moto huo. Moto mkali unaonekana ukiwaka kwenye nyasi kavu. Moshi unavuka juu ya eneo lililoungua. Anaonekana akijitahidi kuokoa eneo didhi ya moto.

Majengo yaliyojengwa kwa mabati yamezingirwa na maji mengi ya kahawia, yakionyesha athari za mafuriko. Watu kadhaa wamesimama ndani ya maji hayo, wakionekana wameathirika na hali hio. Mmoja wao anatumia fimbo, pengine kujisaidia kutembea kwenye utelezi.

Mtu akiwa amevaa shati la miraba na kofia ya majani, ameinama shambani, anakusanya nyanya nyekundu zilizoiva kutoka kwenye mimea mirefu iliyofungwa kwenye vigenge. Sanduku la mbao limejaa nyanya mpya zilizochumwa likonyesha mavuno mazuri ya mazao.

Shambulio la tone la maji linasababisha michirizi kuinuka kutoka kwenye uso wa maji. Matone madogo ya maji yanaruka hewani yakionyesha mwendo. Uso wa chombo chenye maji unaonekana kuwa giza na rangi la kijani kibichi. Ni picha iliyopigwa karibu ikionyesha uzuri ya matone ya maji.

Hii ni mandhari ya mto au ziwa lenye maji yaliyopungua. Mizizi mingi ya miti iliyokatwa inaonekana imetawanyika ardhini. Kuna kijito kidogo cha maji kinachopita katikati ya eneo hilo kavu. Anga lina rangi ya machweo likiwa na mawingu yenye vivuli vya rangi nyekundu na machungwa. Msitu mnene wa miti unaonekana mbali.

Hii ni ofisi yenye rangi ya manjano ikiwa na madirisha ya mbao. Kuna meza nyeupe katikati yenye mizani ya kupima watoto wachanga. Kuna viti viwili; kimoja cheupe na kingine cheusi. Kuna kalenda mbili zikiwa zimebandikwa ukutani. Inaweza chumba cha kliniki au kituo cha afya.

Duka la dawa lina rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali. Makabati meupe yamejaa dawa na vifaa vya matibabu. Kuna madirisha mawili yanayoruhusu mwanga kuingia ndani. Meza yenye nyaraka na vitu vingine imeandaliwa katikati. Kuna viti viwili vyeusi vilivyowekwa karibu na meza.

Kifwatiliaji cha matibabu cha Edan kinaonyesha usomaji wa data ya mgonjwa nambari 89, 53 na 65 zinaonekana wazi kwenye skrini. Mgonjwa amelala kitandani na mkono wake unaonekana ukiwa na mrija. Kifaa hicho kimewekwa kwenye stendi iliyo na kikapu cha kuhifadhia vifaa.

Katika chumba cha matibabu, mfuatiliaji wa mgonjwa unaonyesha data ya matibabu. Mtaalamu wa afya amesimama karibu na kifaa hicho akifuatilia. Miguu ya watu wawili inaonekana chini ya picha. Vifaa vya matibabu vimepangwa chini ya mfuatiliaji. Mazingira yanaonekana kuwa hospitalini au kliniki.

Mapipa manne ya gesi yamewekwa sambamba yakionyesha ukubwa tofauti, yote yana rangi nyeusi na ncha nyeupe yakiashiria kuwa yanaweza kuwa na okisijeni. Vali za chuma zimefungwa juu ya kila pipa, zimepangwa kwenye safu ya vigae ndani ya chumba chenye madirisha.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali chenye kitambaa chenye rangi nyingi akiwa na mirija ya matibabu iliyounganishwa. Karibu naye kuna nepi zilizowekwa na juu ya kitanda kuna rafu ndogo ya manjano. Kwenye ukuta wa nyuma ambo umepakwa rangi ya waridi na nyeupe kuna vifaa vya hospitali vinavyodhibiti mtiririko wa gesi.

Rungu la kusaidia kutembea limewekwa katikati ya kifaa cha kutembelea vyote vikiwa vya chuma cha rangi ya fedha, ukuta una rangi ya buluu nyepesi na sakafu ina vigae vyenye madoa, kifaa cha kutembelea kina vishikizo vyeusi vya mpira na rungu lina sehemu ya juu ya rangi ya kahawia.

Kiti cha kisasa cha daktari wa meno kinachongaa kimesimama kati kati ya chumba. Taa kubwa yenye mwangaza mkali imetandikwa juu ikielekeza nuru kwenye kiti. Vifaa mbalimbali vya meno ikiwemo skrini za kuonyesha x-rays vimepangwa vizuri kuzunguka kiti chumba kina ukuta mweupe tupu na sakafu inaonekana kuwa safi.

Meza ya ofisi ina nyaraka na fomu mbali mbali zilizotawanyika. Mtu ameketi akishikilia karatasi ya bluu akionekana kuandika au kujaza fomu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au kituo cha afya yakionyesha kazi za kiutawala. Sakafu ina vigae enye miundo na kuna kitu jeusi kimegeeshwa kando ya meza.

Kamba nyeusi ya goti yenye tundu katikati imetayarishwa kutoa msaada. Vipande viwili vimetumika kufunga kamba, ikihakikisha inakaa imara. Nyenzo yake inaonekana kuwa nene na yenye uwezo wa kunyonya jasho. Ikimaanisha uwezo wake wa kusaidia maumivu au majeraha ya goti.

Hii ni dumu la lita tano ya kemikali ya kusafisha. Kiowevu kilicho ndani ni cha rangi ya kijani buluu. Kuna lebo yenye maelezo mengi na alama za tahadhari. Dumu limewekwa juu ya uso wa mbao au samani. Lebo inaonyesha kuwa ni kwa ajili ya kusafisha na kudhibiti vimelea.

Bango linatangaza Mental Health Awareness Month , na linaelezea msaada. Mada kuu ni five things you should say to a depressed person . Orodha ina pointi tano muhimu za maneno ya kutia moyo. Mwanamke anaonekana amekaa akionyesha huzuni au mawazo mazito.

Kifungashio cha dawa chenye rangi ya njano kimeonekana. Picha ya baba na mtoto inaonekana kwenye sanduku, ikionyesha matumizi ya watoto. Maelekezo na taarifa nyingine muhimu yameandikwa kando ya sanduku. Kifungashio kimesimama juu ya sehemu nyeupe kikionyesha uhalisia wake.

Huyu ni mtoto mchanga amelala kitandani .Mtaalamu wa afya amevaa glavu na anaonekana akimhudumia mtoto. Mwanamke mwingine yuko nyuma akionekana akishuhudia huduma hiyo. Mtoto amefunikwa na blanketi lenye miraba ya rangi nyekundu. Inaashiria huduma ya uzazi au umatibabu ya mtoto mchanga hospitalini.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali chenye shuka za waridi na kahawia akiwa amevalia fulana nyeupe na nepi anaonekana kua na vifaa vya kimatibabu vilivyo unganishwa mwilini mwake karibu na kitanda kuna meza yenye chupa na vyombo vingine vya kimatibabu

Daktari au mtaalamu amevaa glavu nyeupe akichukua sampuli ya damu. Kidole cha mtu kinashikiliwa kwa uangalifu kikiwa tayari kwa uchunguzi. Sindano ndogo au kifaa maalumu kinatumiwa kuchukua damu. Mazingira yanaonekana kua ya nje labda katika kambi ya matibabu.

Hiki ni kikundi cha watu wakiwemo wanawake wawili na mtoto mmoja. Mwanamke mmoja amefunika kichwa chake kwa kitambaa cheupe. Anaonekana akimhudumia mtoto labda akimpa matibabu au chanjo. Kuna meza ya kijani na vitu vingine mbali kidogo. Inaashiria kliniki ya nje au kambi ya matibabu.

Mwanasoka akiwa amevaa jezi ya kijani amekaa chini uwanjani akionyesha maumivu makali. Ameshika mguu wake na uso wake umejaa ishara za uchungu. Inaonekana amepata jeraha wakati wa mchezo wa mpira wa miguu.

Mtu ameketi kwenye nyasi akishika mguu wake uliofunga kiatu cha rangi ya kahawia na sola nyeupe labda kutokana na maumivu au kurekebisha kiatu. Mikono inaonekana ikishika kifundo cha mguu kwa uangalifu. Miguu ya mtu huyo inaonekana imekunjwa nyuma yake na nyasi ya kijani kibichi inaonekana wazi chini.

Eneo la mimea mingi yenye majani kibichi. Katikati ya mimea kuna sehemu iliyokauka na kuwa na rangi ya kahawia kama kiota kilichotelekezwa. Mwangaza wa jua unaangukia eneo hilo ukiangazia tofauti kati ya mimea mibichi na ile iliyokauka. Inaonekana kama sehemu ya bustani au msitu mdogo.

Mmea mkubwa wenye majani mapana na ya kijani kibichi yanatawala picha . Majani yake yamechanua vizuri yakionyesha afya na ukuaji. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na mwangaza wa jua ukiashiria hali ya hewa nzuri. Inaonekana kama sehemu ya shamba au bustani ikionyesha uhai wa asili.

Haya ni mandhari ya asili yenye miti na mimea mingi. Miti mirefu inaonekana ikiwa na majani mabichi yaliyojaa. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani ukiunda miale na vivuli. Kuna maeneo yenye nyasi na mimea mingine chini. Inaashiria bustani, msitu mdogo au eneo lenye mimea mingi.

Hili ni jani refu la kijani likiangaza mbele. Nyuma yake kuna mimea mingi minene na miti. Mwanga mkali wa jua unapenya kutoka juu ukiunda miale. Majani yote yanaonekana kuwa na afya na yamejaa uhai. Inaashiria mazingira ya asili labda shambani au msituni.

Shamba linaonekana likiwa limefunikwa na majani mapana ya kijani kibichi ,mimea imetanda chini ikionyesha afya na ukuaji mzuri ,mwangaza wa juu unaangukia kwenye majani ukiunda vivuli na kuongeza uhai mazingira haya yanaashiria kilimo chenye mafanikio.

Jani refu jembamba lenye rangi ya kijani kibichi linaonekana likisimama wima likiangaziwa na mwanga wa jua kutoka juu. Nyuma yake kuna mimea mengine mingi ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya misitu au kichaka. Hii inaonyesha uzuri wa asilia ya mimea.

Mmea mkubwa wenye majani mapana unaonekana wazi. Matawi yake yana rangi nyekundu na kijani. Mbegu ndogo zinaning'inia kutoka kwenye matawi. Mandhari ya nyuma yana mimea mingine na anga la bluu. Mwangaza wa jua unaonekana kupitia majani.

Mimea mingi ya kijani kibichi imekua kwa wingi. Majani mapana yenye mistari nyekundu yanaonekana mbele. Kuna aina mbalimbali za mimea zilizochanganyikana. Mandhari ya nuyuma yana miti mirefu na anga la buluu. Mwangaza wa jua unaangukia mimea ukiifanya ing'ae.

Mti mkubwa wenye matawi mengi umesimama imara. Majani yake yamechanua na yana rangi ya kijani kibichi. Gome la miti linaonekana kuzeeka na lina baadhi ya magonjwa. Binguni kuna rangi ya blue iliyowazi. Chini ya miti kuna mimea mingine midogo midogo.